Baada ya kujifungua wanawake wengi huitaji na kupendelea kutembelewa na watu wao wa karibu, hasa wageni hawa wakiwa wamewaletea mahitaji ya muhimu kama nguo za watoto, neti na matumizi mengine kwa ajili ya kuwasaidia katika kipindi chao cha uzazi.

Baada ya watoto kuzaliwa ndani ya umri wa umri sifuri mpaka mitano, wazazi wanalazimika kuwapeleka watoto wao kwenye vituo vya afya vya karibu, kwa ajili ya chanjo za kuwalinda na magonjwa mbalimbali kama; ndui, polio na homa ya manjano.